Matatu imesimama na mlango uko wazi kuonyesha kuwa abiria wanaeza abiri. Taa ya nyuma imewaka kuonyesha kuwa yuko tayari kuenda. Imesimama kando ya jumba la kifahari na mti ulio mwembamba bila maua wala majani.

Lori imebeba magari ya kifahari yenye umbo ya kupendeza inaenda mwendo wa asteaste, mbele yake kuna lori mbili pia zinaenda mwendo huohuo. Magari haya ambayo yamebebwa na lori yanaenda kwa show room ili yaende yauzwe. Magari haya yanapendeza sana.